Hapa naona ng'ombe zinatoka kuoshwa wanaoshwa ili kupe zitoke mwilini, naona mwili mzima imepitia kwenye dawa ya kutoa kupe.

Huyu hapa ni mkulima anayekamua ng'ombe wake. Ana ng'ombe mbili ambao wanaonekana hapa na yeye amevaa nguo vizuri ili asichafuke na aweze kukamua ng'ombe vizuri.